Tiba ya meno inafanyika ambapo kifaa kidogo cha plastiki chenye ncha ya kijanii inatumika kuweka dawa au matibabu kati ya fiji na meno. Meno yanaonekana yakiwa safi na fizi ni za afya.

Wahudumu wa tatau waliovaa sare nyekundu na barakoa wamesimama karibu na ndege. Wanahusika na machela maalum ya wagonjwa. Inaonekana wamekuja kumhudumia au kumsafirisha mgonjwa kwa ndege ya dharura. Mazingira yanaonyesha huduma ya usafiri wa afya wa haraka kupitia angani.

Kundi la watu wakiwa wamesimama eneo la wazi. Wengi wao wamevaa mavazi za usalama za njano na wengine nyekundu. Baadhi wanavaa nguo rasmi kana kwamba wako kwenye ukaguzi au tukio la kazi ya ujenzi.

Mhudumu aliyevalia koti jeupe na glavu za samawati ,anamchoma sindano mgonjwa kwenye sehemu ya juu ya mkono. Sindano inashikiliwa kwa uangalifu, huku mkono wa mgonjwa ukiwa umetulia, kuashiria mazingira ya kiafya na utulivu wakati wa chanjo.

Mmea huu wa nyanya umekomaa vizuri shambani na nyanya iko bado mbichi zenye rangi ya kijani. Matawi yake yamefungwa juu kwa kamba ili kusaidia mmea isianguke. Mandhari ni ya nje na kuna mwanga wa jua pamoja na anga la wazi.